Kuna ng'ombe kadhaa wanaoonekana kuadhirika kiafya wakiwa wamelala ndani ya zizi chafu lenye nyasi. Baadhi yao wana matumbo yaliofura kuashiria matatizo ya kiafya yanayohitaji uangalizi wa haraka.

Shamba hili lina miti ya migomba mingi, huku baadhi ikiwa midogo na nyingine imekomaa. Udongo unaonekana kuwa umelimwa vizuri ukiwa tayari kwa kilimo kingine au tayari umepandwa.

Haya ni makundi makubwa ya ndizi zilizo komaa vizuri, shambani zikiwa zimejaa na zimetundikwa kwenye migomba yenye majani ya kijani yenye afya.

Ngombe wanne wakiwepo mweupe, mweusi na kahawia wanatafta chakula kwenye rundo kubwa la takataka, hali hii inaangazia changamoto la usimamizi wa taka na hatari wa afya ya wamnyama.

Mfanyakazi aliye valia mavaazi maalum, anachukua sampuli ya maziwa kutoka mitungi ya chuma katika kituo cha ukusanyaji akihakikisha usafi na ubora kabla ya maziwa kusafilishwa kwa ajili ya usidikaji au kuuza.

Miti ya mogomba yenye majani makubwa yakijani imesimama vizuri chini ya anga ya bluu yenye mawingu machache katika eneo lenye mwanga wa jua wa asubuhi.

Mwanamke amesimama shambani mwenye migomba mirefu iliyojaa akitazama mitaro ya udogo iliyochimbwa mazingira inaonekana kuwa ya kijijini yenye mimia mingine na majengo kwa umbali .

Ng'ombe mwenye rangi ya nyeupe na nyeusi, wanakamuliwa kwa kutumia mashini. Chombo cha kukusanyia maziwa kiko chini ikionganishwa kwa chuchu za ng'ombe. Ng'ombe anakula kutoka hori huku akitoa maziwa.

Katika bona lenye rundo moja la nyasi, ngombe wanakula katika chini ya kivuli, mchungaji mmoja amesimama karibu akionyesha utunzaji wa mifugo na maisha ya vijijini.

Ng'ombe amefungwa karibu na mti akiwa na uvimbe mingi mwilini ngozi imearibika vibaya mwilini ardhi imekauka na kuna matawi yaliyo kauka karibu yake.

Ng'ombe wengi waliopo katika banda wakiwa wanakula nyasi kwa amani. Nyasi hiyo ni chakula muhimu kwao, mbele kuna mifuko ya chakula cha mifugo wenye lebo, banda lina paa wa mabati linalowalinda wanyama dhidi ya mvua na jua kali, hili ni mazingira bora kwa ufugaji.

Mvulana ameketi chini akikamua ng'ombe mwenye rangi ya manjano iliyo changanyika na nyeupe, huku ndoo ya samawati ikiwa chini yake ndani ya mazingira ya kijijini yenye ardhi kavu

Shamba tatu kubwa za ndizi zilizokomaaa zikionyesha wingi wa mazao . Ndizi hizo, ni za kijani kibichi na zilizofungamana vizuri zikisubiri kuiva.

Wafanyakazi wawili waliovaa mavazi ya usafi wanaimiminia maziwa ndani ya mashine maalum wakifuata hatua za uchakataji katika mazingira ya kiwanda cha maziwa.

Mkulima ameketi chini kando ya ng'ombe huku akikamua maziwa kwa mkono ndani ya ndoo ya chuma, akionyesha kazi ya kawaida ya mashambani inayohakikisha uzalishaji wa maziwa wa kila siku kwa matumizi ya nyumbani au biashara.

Ondo za ndizi changa zinaning'inia kwenye mti wa ndizi zikionyesha ukuaji wa matunda. Majani makubwa ya kijani kibichi yanazunguka matunda yakisisitiza asili ya kilimo na uzuri wa kilimo.

Mkulima ameketi kando kando ya ng'ombe akikusanya maziwa kwenye bakuli akiwa ndani ya banda safi lenye ng'ombe wengine akifanya kazi kwa makini na ustadi wa kufuga.

Lenye ni gomba linaonekana moja wapo ina ndizi zilizo komaa, wanawake wawili wanashidikiana katika kuivuna.

Ng'ombe amepangwa mstari wakikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine za kisasa. Maziwa yanakusanywa kwenye mitungi mikubwa ya plastiki maziwa ni safi na yenye mpango bora.

Mkono wa mtu unashikilia jani la mmea wa mahindi lenye mashimo yanayoonyesha uharibifu unaosababishwa na wadudu waharibifu. Udongo unaonekana kuwa na unyevu, ishara ya shamba iliyotayarishwa vizuri.

Mwanamume amevaa kofia ya pikipiki akimiminia maziwa kwenye mitungi. Mitungi hiyo imewekwa kwenye gari la kubeba mizigo. Hali hii inaonyesha shughuli za usafirishaji wa maziwa mashambani muhimu kwa sekta ya kilimo.

Wanaume wawili wanakusanya maziwa katika makoba makubwa tayari kwa usafirishaji. Shughuli hii inaonyesha shughuli za kilimo na ufugaji. Ambapo mazao ya mifugo yanavunwa.

Shina la mgomba limebeba mkungu mkubwa wa ndizi mbichi za kijani. Majani yake mapana yanatoa kivuli juu ya tunda hilo. Ndizi zimetundikwa kwa wingi vikiwa karibu na kuiva mshambani.

Ng'ombe wa maziwa wamilishwa majani ndani ya banda la kisasa lenye paa la bati. Wamepangwa mistari miwili kila upande wa njia ya kati. Banda ni safi na lina uzio wa chuma.

Mwanamke amesimama karibu na mti mrefu. Amebeba mtoto mdogo ambaye analia. Mtoto amevaa koti la rangi ya kijani na suruali nyeupe. Mwanamke amevaa nguo nyeusi na anaonekana amechoka. Watu wengine wamesimama nyuma yao wakitazama. Gari dogo la rangi nyekundu limeegeshwa mbele ya mti.

Ng'ombe wawili wamelala ardhini wakiwa na rangi nyeupe na nyeusi. Mmoja anaonekana kuwa na dalili ya ugonjwa kutokana na mwili wake kukanda. Ardhi ni kafu na haina majani jambo linaloweza kuathiri afya ya mifugo na uzalishaji wake.

Watu wamesimama mbele ya duka la maziwa la Displinary , ambalo linauza maziwa yaliyosiviku. Bendera na mabango yenye picha za ng'ombe na picha za maziwa yanaonyeshwa biashara ya mazao ya mifugo .

Mimea ya ndizi inakua vizuri, hii inaonyesha ardhi inatumika vizuri na wakulima wanatumia mbinu bora. Mazao haya yanasaidia kukuwa na chakula cha kutosha na kuboresha maisha ya wakulima.

Ng'ombe hawa walioko kwenye banda wanalindwa vizuri na wanapata maji safi. Mazingira ni safi na salama ambayo husaidia kukuza afya na mazao bora. Mfumo huu wa ufugaji unaongeza uzalishaji wa maziwa.

Kuna watu ambao wamekaa na wale ambao wamesimama wakiwa wamezungukwa na mikungu mingi ya ndizi huku wengine wakiendelea na shughuli zao za kuuza na kununua.